Msichana mdogo anajifunza kwa njia ya kidijitali. Anaonekana ameketi chini na anatabasamu. Mbele yake kuna meza, meza hiyo ina kitabu na mtoto huyo anasoma kwa kipakatalishi na anashikilia kalamu.

Kijana ameketi chini anasoma kwa njia ya kidijitali, amevalia fulana nyekundu. Kijana huyu anatumia kompyuta ya mkononi, na amevalia vichwa vya sauti za muziki. Fulana yake imeandikwa kwa mabano, 'class of 2018'.

Mwalimu anamfundisha mwanafunzi wake. Mwanafunzi ameketi chini akisoma kupitia mtandao. Anaandika alichofunzwa na mwalimu wake.

Hivi ni vifaa vya kufundisha, darasa hili lina dawati ya rangi ya kahawia na rangi nyeusi, kuna juu ya dawati kuna vitabu, darasa hili lina dirisha mbili, nyuma ya darasa kuna ubao kuna ubao wa rangi ya kijani.

Maabara yana mpangilio mwema Ili kuwapa wanafunzi fursa ya kufanya mazoezi na kujifunza mbinu za majaribio ya kisayansi. Mpangilio mwema husaidia wanafunzi kutochanganya vifaa visivyo hitajika.

Vifaa vya elimu kama vitabu vimepangwa kwa mpangilio wa kisanaa. Vitabu viko kwenye rafu, kuta ni za rangi ya samawati, nyeupe, na rangi ya kahawia.

Miti ya rangi ya kijani na kahawia. Vijana wanacheza mpira kwenye uwanja. Vijana wamevaa shati ya rangi ya kijani. Kijana mmoja ameinama na mpira. Vijana watatu wamevaa viatu za rangi ya nyeupe ilhali wengine wamevaa viatu za rangi ya samawati.

Upangiiaji mwema wa kituo cha elimu hiki kinasaidia wanadada hawa kuchagua vitabu wanavyovitakwa kwa urahisi. Pia inasaidia kwa kuwa lina muonekano mwema kwa umbali.

Umati wa watu umekusanyika kwenye mchezo wa uogeleaji, wanaume wamevaa kofia la samawati na shati nyeupe, waogeleaji wamo karibu kuingia kwenye bwawa la kuogelea. Bwawa hili lina maji mengi.

Darasa hili lina viti vya rangi ya manjano na rangi nyekundu. Darasa hili limepakwa rangi nyeupe na meza ya rangi kahawia na rangi nyeupe, sakafu la darasa hili ni la rangi nyekundu.

Kundi la vijana wamo uwanjani wakicheza mpira wa kandanda. Vijana hawa wamevaa shati jeupe na suruali nyeusi. Nyuma yao kuna boma ambalo limo katikati la miti mirefu. Uwanja huo umezungukwa na ukuta wa mawe.

Watoto wameketi darasani. Mtoto mmoja amesimama huku akiashiria kwa vitendo. Viti viwili vimo tupu. Darasa hili lina zulia la rangi ya samawati. Mikoba ya watoto hawa yenye rangi tofauti, yamenyogwa kwenye kuta ya rangi ya samawati.

Mama na mtoto wake wako nyumbani. Mama na mtoto wake wamesimama, waonekana wakitabasamu. Mama anamfunza mtoto wake kutembea. Nyumba hili lina zulia nyeupe.

Kupaka rangi ni njia ya kuwafunza watoto walemavu wenye ugumu wa kutoelewa ili kuwasaidia kushuka kazi sehemu nzuri isipokuwa za darasa na ni njia ya kuwafanya marafiki na kuelewana nao.

Watoto wenye mahitaji maalumu ya hali ya kiafya, kufunzwa kwa kutumia vitendo. Mtoto huyu amevalia miwani na anatabasamu, akipaka rangi kwenye kitabu chake. Juu ya meza kuna kitabu cha kuchora, na rangi tofauti, na amevalia koti ya rangi ya kijani.

Kufunza kwa kuashiria ni njia ya kuelimisha wanaokuwa na kasoro ama ulemavu wowote. Wanawake wawili wameketi chini, mmoja amevalia miwani na amevaa vazi nyeusi. Wanaangalia tarakilishi kwa njia ya kuwa wanasoma.

Mwalimu na mwanafunzi wamesimama. Mwalimu anamfunza mwanafunzi kusoma. Wote wameinua mikono yao juu. Mwanafunzi anatabasamu na amevalia sweta nyekundu. Darasa lina bao nyeusi na limeandikwa.

Kutumia mikono ni njia moja wapo ya kuwafunza watoto walemavu wasioweza kuongea. Mwalimu anatabasamu na mwanafunzi wake. Wote wamevaa shati nyeupe.

Ufundishi kwa njia ya kidijitali ni njia moja ya kufunza wanafunzi walio na ulemavu ili kuwaelimisha kwa haraka. Mwalimu na mwanafunzi wanatabasamu kwa furaha.

Watoto wanne wamevalia sare ya shule. Watoto wote wanatabasamu kwa pamoja. Mmoja ameketi chini ya kiti cha gurudumu. Watoto wawili wamevalia soksi nyekundu. Watoto hao wamevalia shati la kijivu na mpyaro.